Afya ambapo kuna wahuguzi na wagonjwa. Wagonjwa wanaonekana kuvalia barakoa pamoja na mhuguzi huku wameweka umbali wa mita moja. Inaonekana kuwa wanahofia ugonjwa fulani au kuweka mkakati fulani wasipatwe na maradhi haya. Na pia kuna aina sanitiser mezani na kitabu cha rekodi.

Hospitalini ambapo inaonekana kuwa kliniki ya watoto. Kuna mama aliyeleta mtoto wake na pia kuna mhuguzi ambaye anaonekana kushughulikia mtoto huyu huku akimdunga sindano kwenye mkono. Na pia kuna box nyeupe na dawa, bado limewekwa katika meza.

Duka la dawa. Hapo kuna dawa la Cosupplement park. Na pia kuna tembe kadhaa mezani, kuna tembe nyeusi, nyeupe, manjano na nyekundu mezani. Na pia kuna dawa ya Planex na maji ya kumezea dawa hizi.

Kuna ubao ambao umeandikwa maandishi, kutumia chaki nyeupe. Kuna walimu wawili mmoja ameketi huku ameshikilia chupa cha maji. Kuna mwingine amesimama, akiwaonyesha wanafunzi kile ambacho kinaendelea huku akitabasamu.

Pakiti ya dawa ambayo imeandikwa vitamini D3, kuna dawa yenyewe ambao ya kuitumia ambayo ni mililita moja .

Kuna hospitali ya Ahero County hospital kuna maji au mafuriko yaliyo kumba hospitali hii ya Ahero county hospital, kuna maua na pia kuna chandarua.

Vyuma, zinaonekana, ambazo zimeshikilia tanki ,kuna watu wawili wako juu, mmoja anapanda ngazi. Kuna miti ,inayoonekana, kuna mawingu ambayo yanaonekana ya samawati na ingine ya rangi nyeupe. Kuna nyaya za stima ambazo zinaonekana kwa umbali.

Huduma za afya, ambapo kunaonekana watu wawili wamesimama, wakiwa wauguzi wakikagua mitambo za afya, ama viombo vya afya, kuona kama zinahitimu kanuni za afya. Na pia kuna watu wawili ambao wamesimama wakizingatia makanuni hizo.

Wauguzi wanaonekana wamevalia glavu za rangi samawati na vipeo vya rangi samawati pia wanatayarisha viti za kukalia kuna mijengo kuna miti kuna nyasi zilizo onekana kukauka na pia kuna mijengo ya mbao. Kuna piki piki pia ilio egeshwa katika maeneo hayo.

Hospitalini ambapo kuna muuguzi anayeonekana akishugulikia mgonjwa katika hospitali ya St. John's Ambulance, kuna vifaa vya huduma ya afya ambavyo vinaonekana vikitumiwa kuhudumia mgonjwa huyu.

Vyupa tatu ya dawa mmoja ina dawa ya tembe kuna sindano au sirenji ,kuna chupa mbili ambavyo vina dawa nyeupe ambayo imeandikwa yellow fever vaccine na pia kuna glavu ya rangi ya samawati.

Muuguzi anaonekana akimshughulikia mtoto mchanga. Kuna mama mwenye mtoto, kuna pasia, kuna sireji inayotumika kumdunga mtoto huyo na pia kuna vitambaa ambavyo muuguzi amejifunga na mama huyo.